Kopo maalumu ambalo lipo pamoja na chupa ndogo yenye rangi nyeupe na mfuniko mweupe, ambayo inatumika kutunzia dawa zinazotibu wanayama kama vile ng'ombe, ili wasipate kudhuriwa na kuathiriwa na magonjwa.

Dawa maalumu ambayo inatumika kwa ajili ya kutibia mnyama anayefahamika kwa jina la mbwa, ambapo dawa hiyo hutumika kwa eneo la nje tu la mbwa. Kwa kumpulizia ili kuua wadudu mbalimbali ambao wanaweza kumnyonya damu na kupelekea kifo, hivyo wataalamu wametengeneza dawa hiyo ili aweze kupuliziwa kwa nje.

Shamba kubwa la zao la migomba, ambalo migomba hiyo ikikomaa na kukua huzaa matunda kama ndizi. Baadaye huvunwa na kupelekwa maeneo ya masokoni ili ipate kuuzwa. Wakulima hufanya uchunguzi mkubwa na uangalizi mkuu wakati mazao yakiwa yakipandwa na kuangalia hali yanavyokomaa ili apate kuzaa kwa wingi kama sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa kiume wakiwa wanatabasamu hali ya juu, wakiwa katika eneo la shamba na kuvuna mahindi mabichi, ambayo yanapakiwa katika mifuko na kupelekwa maeneo ya masokoni, ambapo binadamu wengine hutumia mazao hayo kama chakula, baada ya kuyachemsha na kuyachoma pia.

Shamba kubwa la Ulimaji wa Migomba ambalo linajihusisha na kuzalisha ndizi. Ndizi hizo zikiwa nzuri na za kuvutia ambazo zimekomaa. Zilizovunwa na kupelekwa maeneo ya masokoni ili zipate kuuzwa. Ambapo watu hutumia kama chakula pamoja na shughuli mbalimbali za kutengenezea vinywaji.

Wakulima pamoja na wanunuzi wakiwa katika eneo la shamba, ambapo wanafanya shughuli ya uvunaji wa viazi, ambavyo vimewekwa katika matenga yenye ya rangi ya njano pamoja na rangi ya bluu, tayari kwa ajili ya kusafirishwa ili yapate kufikishwa maeneo ya masokoni na kupatwa kuuzwa.

Mihogo mingi ambayo haijamenywa ikiwa imewekwa katika mifuko yenye rangi tofauti tofauti kama njano pamoja na mifuko ya rangi nyeupe. Mihogo hiyo baada ya kuvunwa imetiwa humo ili kupata kusafirishwa nakufikishwa maeneo ya masokoni, ambapo sasa wateja hupata kununua mihogo hiyo na kwenda kutumia kama chakula.

Mkulima wa kiume aliyevalia kofia nyeusi akiwa katika eneo la shamba na kupangilia vizuri mazao yake ambayo ni hoho tayari kwa kupeleka sokoni ambapo wateja huja na kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Shamba kubwa la bustani ambalo linafanyiwa ukulima mchanganyiko wa mazao mbalimbali kama vile; ndizi (ambayo ni migomba) pamoja na papai ambapo mazao hayo yote kwa ujumla ndizi pamoja na papai: huvunwa mara baada ya kukomaa na kupelekwa maeneo ya sokoni ili watu wapate kujinunulia na kutumia kwaajili ya maeneo mbalimbali kama maeneo ya majumbani pamoja na mahotelini.

Shamba kubwa la migomba ambalo huzalisha matunda yanayofahamika kama ndizi. Pia matunda hayo yakiwa mabichi huweza kutumika kama chakula yakipikwa. Mikungu hiyo ya ndizi ikiwa imefunikwa na rambo kuhakikisha hakuna ndege na wadudu wengine wakivamia matunda hayo ili yasipate kuharibika.

Wakuliwa wawili wa kike wakiwa katika eneo kubwa la shamba shamba hilo lime limwa mazao ambayo yanafahamikayo kama kahawa. Mazao haya huvunwa na kuchambuliwa yale yaliyo bora na yasiyokuwa bora katika maeneo tofauti tofauti. Ili yaliyo bora yapate kupelekwa maeneo masokoni na kuuzwa kwa ajili ya kupeleka viwandani ili utengeneze bidhaa mbalimbali kama vile majani ya chai.

Shamba la migomba ambalo limepandwa katika mfumo maalum, watu hujihusisha na shughuli za ulimaji wa migomba ili kuhakikisha masoko yanakuwa na ndizi za kutosha, ambapo watu wengi hupendela kutumia ndizi katika shughuli mbalimbali kama vile sherehe za harusi na vipaimara.

Wateja pamoja na wakulima wakiwa katika eneo la shamba na kufanya shughuli za uuzaji na ununuzi wa viazi mviringo ambavyo wanapakia kwenye mifuko meupe na kuweka katika gari, ili ipate kusafirishwa kwenda maeneo mengine ya sokoni, ili kuwafikia watumiaji wengine ambao hununua matunda hayo na mazao hayo kutoka maeneo ya sokoni.

Mashine ndogo ya kisasa, ambayo ina tairi mbele, mashine hiyo imetengenezwa katika mfumo ambao hutumia mafuta, ili kuweza kusaidia kufanya kazi katika shughuli za kilimo, ambapo watumiaji na wakulima hupenda kutumia mashine hizo za kisasa ili kuongeza ufanisi katika shughuli ya ulimaji.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi ya kijani, mashine hiyo inafahamika kama trekta; ambayo inakuwa na matairi makubwa nyuma na matairi madogo mbele, ambayo hutumia mafuta kama nishati kwa ajili ya kuhakikisha inafanya kazi. Mashine hii ikiwa katika eneo la shamba la kufanya shughuli ya uvunaji na ukataji wa nyasi mbalimbali ili kuweka.

Mashine maalumu na ya kisasa, ambayo inatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo; kama uvunaji na upaliliaji. Mashine hiyo ikiwa katika eneo la shamba na kuvuna mazao ya maua na kupelekwa maeneo ya kukusanyia na kuhifadhiwa katika chombo maalumu, ili baadaye yapate kufikishwa maeneo ya viwandani na kutengeneza bidhaa mbalimbali, kama vile dawa za wadudu.

Mashine ndogo na ya kisasa ambayo imetengenezwa kutokana na ukuaji mkubwa wa teknolojia, ambayo kwa kiasi kikubwa husaidia mifumo ya ukulima kuwa rahisi na yenye ufanisi wa hali ya juu. Watu wengi wakulima hutumia mashine hizo ili kurahisisha kazi zao, hivyo kuongeza kipato katika shughuli zao za kilimo.

Samaki wazuri wenye rangi ya kuvutia ambao wamewekwa katika chombo maalumu cha kufugia, samaki hao hupatiwa dawa mbalimbali pamoja na vyakula ili wapate kukua na kutoa mazao makubwa kwa wingi pia hutumika kama mapambo maeneo ya maofisini pamoja na mahospitali.

Samaki wengi na wazuri wenye rangi ya kuvutia, wakiwa katika chombo maalumu ambacho kimewekewa maji ya kutosha. Pia samaki hawa hupewa chakula cha kutosha na tiba, kuhakikisha wanakua vizuri na kunawiri. Samaki hawa hutumika zaidi kama chakula pia huweza kutumika kama mapambo sehemu za maofisini.

Eneo maalum ambalo limekusanywa maji na kujengewa vizuri ili maji hayo yasipate kutoka. Ambapo eneo hilo hutumika kwa ajili ya shughuli ya ufugaji wa samaki ambapo samaki hupewa chakula cha kutosha pamoja na virutubisho vingine ili kuhakikisha wanapata kukua na kuvunwa ili wakatumiwe katika maeneo mbalimbali kama migahawani, mahotelini au watu binafsi hutumia kama chakula majumbani.

Eneo la pori kubwa ambalo lina msitu mnene uliozungukwa na mimea mingine midogomidogo kama nyasi, ambapo eneo hilo la misitu hutumika kama makazi ya wanyama wa aina mbalimbali kama vile: simba, chui pamoja na nyoka. Moja ya maeneo ya misitu mikubwa imekuwa ni kivutio kwa watu wengi kutoka nchi mbalimbali na kutembelea maeneo mengi ya Afrika.

Mkulima wakiume akiwa na bomba maalumu, ambalo hutumika kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji, akifanya umwagiliaji katika kitalu kimoja wapo chenye mimea ya miti ya rangi ya kijani ambayo imewekwa katika hicho kitalu, baadae huvunwa na kupelekwa maeneo mengine kwa ajili ya kupandikizwa ili ipate kukua zaidi baada ya kupata nafasi kubwa.

Eneo kubwa la maji ambalo limezungukwa na mimea mbalimbali kama vile nyasi. Eneo hili lina mimea mikubwa na misitu mikubwa, ambayo inatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali, kama vile mimea hiyo inaweza ikavunwa mbao na kutengenezewa nyumba au vifaa vya samani, kama vile makabati pamoja na vitanda.

Vitalu vilivyotengenezwa na kupandwa vizuri miche ya miti ambapo humwagiliwa na kupewa maji ya kutosha na uangalizi wa karibu zaidi. Baada ya muda kidogo kupita, miche hiyo huchukuliwa na kwenda kupandikizwa maeneo mengine, ili yapate nafasi ya kutosha na kuweza kukua kwa urahisi zaidi.

Msitu mkubwa wenye mimea mingi ya kijani, ambapo mimea hiyo imekuwa ya kijani kutokana na uwepo wa mvua ya kutosha ambayo inawezesha miti hiyo ipate kukua. Maeneo haya ya msitu hutumika kwa ajili ya makazi kwa wanyama mbalimbali wa mwituni kama vile: fisi, nyani pamoja na ngedere.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya jengo ambapo wengi wao wamening'inizaza vitambulisho shingoni, wakiwa wanaandaa mada kwa kutumia karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza na kompyuta mpakato.

Mfumo wa kisasa wa upandaji wa mboga za majani, ambao kimiminika chenye virutubisho maalumu hupitishwa katika mabomba na kuwekwa mbegu hizo ili zipate kupandwa. Mfumo huu hutumika sana maeneo ambayo yana ukosefu mkubwa wa ardhi yenye rutuba.

Mfumo wa kisasa ambao umeanzishwa na kufanywa baada ya kupelekwa kwa wanateknolojia, ambapo wana sayansi wanatengeneza vimiminika maalum ambavyo vinavirutubisho vyote vinavyo hitajika kwaajili ya ukuaji wa mimea mbalimbali. Mfumo huu umekuwa na kutumiwa katika maeneo ambayo ardhi yake haina rutuba ya kutosha.

Mashine ambayo ina mwonekano unaofanana na kopo, ambalo limetobolewa na kuwekwa sehemu kwa ajili ya upandwaji wa mazao mbalimbali kama mbogamboga, ambapo hutumia kimiminika maalumu chenye virutubisho vyote vya kutosha kwa ajili ya kuhakikisha.

Mfumo mpya wa kilimo na teknolojia ambao mimea mbali mbali aina ya kijani imepandwa katika mfumo wa bomba na kupitisha kimiminika chenye virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Ambao umesaidia kwa kiasi kikubwa kutatua tatizo katika maeneo ambayo yana ardhi ambayo haina rutuba.

Mfumo maalumu na wakisasa unaohusika na ulimaji wa mbogamboga, mboga hizi za majani zinazofahamika kwa jina la chainizi likiwa limelimwa katika chombo maalumu ambacho huwekwa maji au kimiminika ambacho kinakua na virutubisho vyote kwaajili ya kuhakikisha mimea hiyo inakua vizuri.

Mfumo wa kisasa na wa kiteknolojia, ambao unatumia kimiminika kilichowekwa virutubisho vinavyostahili kwa ajili ya ukuaji wa mimea, ambao kirutubisho hicho huwekwa katika maji au kimiminika kingine ili mimea ipate kufyonza virutubisho hivyo.

Ukulima wa kisasa wa kutumia mfumo maalum wa bomba ambayo husambazwa virutubisho vya kutosha, vinavyoweza kusaidia ukuaji na kuhakikisha mimea inanawiri baada ya kufikisha, mfumo huu wa kilimo umekuwa ukitumika sana maneno ambayo hakuna ardhi yenye rutuba hivyo hutumia kimiminika kama baadala .

Ng'ombe wengi wenye rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe, ambao huwekwa katika eneo maalumu kwa ajili ya kufugishia. Ng'ombe hao hupewa chakula cha kutosha na matibabu na uangalizi wa hali ya juu ili kuweza kuongeza kipato kama vile nyama pamoja na maziwa. Pia, ng'ombe hao hutoa mazao mbalimbali ambayo yana u ndani na kutumika kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali kama vile viatu na nguo."

Shambakubwa ambalo linalima zao maarufu la migomba, ambapo migomba hiyo hulimwa kwa wingi na kuzalisha mazao ya ndizi ambayo binadamu huyatumia kwaajili ya chakula na kutengeneza pombe, pia shamba hilo, limezungushwa na wigo wenye waya wa bluu ili kuhakikisha hakuna wanyama kama mbuzi na ng'ombe ambao wanaweza kuvamia shamba na kula mazao.

Shamba kubwa la mazao ambalo binadamu huyatumia kama chakula. Mazao hayo yanafahamika kama kabichi ambazo zimelimwa katika mpangilio maalumu na kumwagilia maji ya kutosha hivyo mimea hiyo imepata kunawiri na kustawi vizuri zaidi. Ambapo imekomaa na kuvunwa na kupelekwa maeneo mbalimbali ya viwanda kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali ya viwanda kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo binadamu hutumia katika maisha ya kila siku.

Mashine kubwa na ya kisasa inayofahamika kama trekta ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli za ukulima mkubwa na wa kisasa, ili kuongeza ufanisi wa kazi kupunguza muda wa kufanya kazi na kuongeza mazao, hivyo wakulima wengi wa kisasa hupenda kutumia mifumo hii ya kisasa ili kuhakikisha wanazalisha kwa wingi na kupata faida.

Eneo kubwa la shamba, ambalo limepandwa mimea mikubwa ya rangi ya kijani kwa mfumo na saizi maalumu, mashine inayofahamika kama trekta, inayotumika kwa ajili ya shughuli za urahisishaji wa kazi mbalimbali za kilimo, kama vile kubeba mazao kutoka maeneo ya mashambani na kupeleka sehemu nyingine.

Mkulima wa kiume akiwa katika eneo kubwa la ukulima wa nyanya, ambapo shamba hilo limelimwa katika mfumo maalum wakisasa, na kuwekwa katika hali ambayo inazalisha kwa wingi matunda ya nyanya. Ambayo imekuwa kutokana na ukuwaji wa sayansi na teknolojia, hivyo mkulima akifurahia mazao yake yalivyo mengi katika eneo la shamba lake la nyanya.

Mkulima akifanya shughuli ya umwagiliaji wa miche, ambayo ilipata mitaro nchi hiyo baada ya kumwagilia maji ya kutosha na bong'olewa na kwenda kupandikiza maeneo mbalimbali, ili ipate kuwa na kupata nafasi kubwa kwa ajili ya kustawi zaidi, ili ipate kuvunwa na kupenyeza kwa ajili ya kazi mbalimbali kama vile kutengeneza vitanda pamoja na meza.

Eneo maalumu la kitalu cha misitu na ambayo imepandwa katika mfumo maalumu na kumwagiliwa maji na mkulima huyu aliyevali shati jeupe pamoja na suruali nyeusi, pamoja na viatu miguuni akiwa anafanya shughuli hiyo kuhakikisha mimea hii inapata maji ya kutosha, ili ipate kukua vizuri.

Eneo la msitu mnene wenye miti mingi na mikubwa ya rangi ya kijani, ambayo misitu hiyo hutumika kama makazi kwa wanyama mbalimbali, haswa wanyama wakali kama nyoka pamoja na simba. Katika eneo hili pia, kuna milima na mabonde ambayo yanatengeneza taswira nzuri ya kuvutia ya uso wa dunia.

Eneo zuri la ardhi ambalo lina nyasi asilia ndogondogo pamoja na miti mikubwamikubwa, ambapo eneo ilo pia lina chanzo cha maji ambacho wanyama mbalimbali wa mwituni; hutumia maji hayo kwa ajili ya kuhakikisha wanakuwa hai na salama zaidi. Eneo hili likiwa na jua la jioni ambalo hupendwa kuvutiwa na watalii wengi kutoka maeneo mbalimbali.

Eneo la ardhi ya uso wa dunia ambalo limezungukwa na mkusanyiko mkubwa wa maji, uoto wa nyasi asili pamoja na miti na milima ambayo maeneo haya yamekuwa ni kivutio kikubwa kwa watalii kutoka maeneo mbalimbali; na kushuhudia namna inavyoonekana uso wa dunia katika hali tofautitofauti yenye milima, mabonde na mkusanyiko wa maji.

Mazao ya nafaka mbalimbali ambayo yamewekwa katika vyombo maalumu vya sahani, moja ya mazao haya ni kama vile: mahindi, alizeti, karanga pamoja na maharage, ambazo pia hutumika kama mbegu na chakula kwa binadamu.

Mimea ya kijani ambayo ni aina ya mimea ambayo huzalishwa kutoka kwenye mbegu, kama vile karanga, mahindi, pamoja na mchicha. Vikiwa vimepandwa katika makopo maalumu yaliyowekewa mbolea ya kutosha, pamoja na udongo ili kusaidia mimea hiyo ipate kukua vizuri.

Shamba kubwa la mimea ya kijani ambalo limepangwa katika mfumoo maalumu wa mistari ambayo hupitisha mabomba ya maji ambayo hutumika kwaajili kupitisha maji katika eneo lile la shamba ili mimea hiyo ipate kukua na kustawi, hivyo kuzaa kwa wingi na kuleta manufaa makubwa kwa walimaji.

Shamba kubwa la mahindi ambalo limelimwa na kupandwa vizuri. Shamba hilo linaonekana liko limepaliwa vizuri na kuendelea kupaliliwa. Mahindi hayo yanapandwa katika mkunjo maalum wa mistari ili kuhakikisha yanapata nafasi kubwa ya kukua na kuendelea vizuri ili yule mkulimaji apate kuvuna ya kiasi kingi cha zao.

Mboga za kijani aina ya Chainizi ambazo zimepandwa katika shamba maalum lenye ardhi nyeusi na lenye rutuba, ambapo mazao hayo yamepandwa katika mfumo wa mitari maalum na kuhusisha pampu ya maji kwa ajili ya kupata maji ya kutosha ili yapate kunawiri na kustawi vizuri.

Kifungashio maalumu chenye rangi ya kijani pamoja na rangi nyeupe ambacho kimetengenezwa na kampuni ya utengenezaji wa nafaka mbalimbali za mbegu ambayo inafahamika kwa jina la "royalseed", ambapo mbegu hizo hutunzwa ili zisipate kuharibiwa na hali ya hewa pamoja na wadudu.

Vifungashio maalumu na vya kisasa ambavyo vinatumika kwa ajili ya utunzaji wa nafaka mbalimbali na mbegu, ambazo zimetunzwa katika vifungashio hivyo ili vipate kuhifadhiwa vizuri na kutoharibiwa na wadudu mbalimbali. Moja ya mazao hayo ni kama vile: mbegu za mchicha, mbegu za bamia, mbegu za nyanya, karoti pamoja na tangawizi.

Mboga za rangi ya kijani na ya kuvuti, zikiwa zimepandwa katika eneo maalumu la kiwanda ambacho hujihusisha na shughuli ya ulimaji wa mazao mbalimbali kama vile mbogamboga, ikiwa imepangwa katika mstari maalumu katika makopo ili kuhakikisha mazingira hayachafuliwi na mimea inakua katika hali nzuri na ya kuvutia ili ipate kunawiri zaidi.

Banda ambalo limetengenezwa kwa mbao na miti na kuezekwa bati, banda hilo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia na kutunzia wanyama mbalimbali kama vile mbwa pamoja na paka ambao wamekuwa ni walinzi katika maeneo mbalimbali ya makazi ya watu.

Tembo ni miongoni mwa wanyama wakubwa sana ambao huwa na uzito mkubwa pia. Tembo huchukua muda mrefu sana hadi kujifungua mtoto wake ambao hukaa zaidi ya mwaka mmoja. Tembo wengi hupatikana katika maeneo ya mbuga kama vile Serengeti, ambapo huvutia watalii kutoka nchi mbalimbali na kuongeza kipato cha taifa.

Eneo la mbuga ambapo wanyama mbalimbali huishi, wanyama hao ni kama vile pundamilia, ndege pamoja na vitu vingine ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ni mchango na uvutio mkubwa wa watalii mbalimbali katika nchi mbalimbali hasa nchi za kiafrika.